Kwenye mlango huu kuna vitu vifuatavyo kuna karatasi kubwa nyeupe iliyobandikwa katika yenye maandishi Teacher Agnes Welcome hii inaonekana kama salamu ya kumkaribisha mwalimu anayeitwa Agnes kibao kidogo juu ya hiyo karatasi chenye maandishi grade one c inaonyesha kuwa ni darasa la gredi ya kwanza.